Shelfu ya rangi nyeupe iliyogawanyishwa kwa viwango sawa kwa minajili ya kubeba faili za ofisi. Kila nafasi kwa shelfu imepewa nambari binafsi ya kutofautisha na wenzake, kwenye kila nafasi faili mbalimbali yenye inaweza tofautishwa wazi na rangi zao kama faili nyeusi, manjano, samawati na kadhalika.